Bidhaa ya dawa ya wanyama inayoitwa "pete-electroplas" ikiwa na sanduku la chupa ya dawa hiyo sanduku lina maandishi yanayoelezea bidhaa hiyo ikiwemo jina la kampuni, jina la bidhaa na maelezo ya kazi ya dawa hiyo, bidhaa hii inapatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za wanyama.

Mmea wa kahawa ambao ni zao la biashara. ,mea huu una majani mengi ya kijani kibichi na umebeba matunda ya kahawa. Matunda haya yana rangi tofauti, baadhi ni kijani kibichi na mengine yana rangi ya manjano na nyekundu. Hii inaonyesha shamba la kahawa liko katika msimu wa kuvuna kwa ajili ya kuuza.

Mti wa kahawa umejaa matunda yake, matunda haya yanayoitwa buni yana rangi mbalimbali kama vile kijani kibichi, njano na mekundu matunda haya yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kutengeneza unga wa kahawa kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa la vitunguu ambalo linaonekana kuwa katika hatua ya kuvuna, vitunguu vimetolewa ardhini na vimepangwa kwa safu vikisubiri kuwekwa kwenye mifuko, katika sehemu mbalimbali za shamba kuna magunia yaliyojaa vitunguu mengine yakiwa yamefungwa, tayari kwa ajili ya kuuzwa.

kundi la wakulima wanaopandisha vitunguu ambavyo ni zao la biashara kwenye lori, vitunguu hivyo vimefungwa kwa mafungu na vinaonekana vimevunwa hivi karibuni. Kazi hii inaashiria hatua ya kuvunwa na kusafirisha mazao kuelekea sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kundi la wanawake wakifanya kazi kwa bidii shambani, wakivuna zao linalofanana na viazi ambapo zao hilo lipo tayari kwa kuuza na kuingiza kipato.

Shamba la viazi vitamu ambapo wakulima wanaonekana wakivuna viazi vitamu kutoka shambani, ambapo wanapakia viazi hivyo kwenye makreti ili kutayarisha kwa ajili ya usafirishaji kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima kijana akiwa katikati ya shamba la papai ameketi chini na anashikilia mapapai mawili mikononi. Shamba lina miti mingi ya mipapai iliyojaa matunda mengi ambayo yanalimwa kwa ajili ya kuuzwa na kupata kipato.

Mti wa ndizi wenye majani makubwa na mkungu mmoja wa ndizi changa, bado hazijapevuka zenye rangi ya kijani. Chini ya mkungu huo kuna ua la ndizi lenye rangi ya zambarau.

Kundi la wakulima, wanaume na mwanamke mmoja wakivuna na kupakia zao la vitunguu kwenye magunia. Wanakusanya kwa wingi tayari kwa kupeleka sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Shamba la kahawa lenye mimea mingi mizuri ya kahawa, mimea imestawi na kutoa maua meupe, shamba linaonekana kuzingira na milima na mabonde pamoja na miti mingi kwa pembeni.

Mkulima wa zao la papai, ambalo ni zao la biashara. Mkulima akikagua na kuchuma papai zilizoiva kwenye mti, ambazo zitaweza kuuzwa sokoni na kumpatia kipato.

Kilimo cha mimea aina ya mboga za majani kama saladi kinachotumia matumizi ya teknolojia ya kisasa ambapo mikono miwili ya roboti inafanya kazi ya kutunza mimea.

Mashine ya kilimo aina ya trekta ikifanya kazi shambani, mashine hiyo imeunganishwa na kifaa cha kulima na kuchanganya udongo, kifaa hicho kina magurudumu madogo yenye meno ambavyo vinazunguka na kuchimba udongo.

Mashine ya kulima inayojulikana kama pawatira inayotumika shambani, mashine hii ina injini nyekundu na inazungusha nondo zenye meno makali zinazofanya kazi ya kulima udongo. Mtu akionekana kuishika mashine hii na udongo umetawanyika pembeni.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mmea upo ndani ya boksi maalumu lenye rangi ya njano na nyeusi, lenye bomba dogo la hewa linalotoka nje ya boksi.

Shamba kubwa la kabichi mimea kabichi imejaa na inaonekana kuwa tayari kuvunwa, na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya uzalishaji majani yakabichi yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye matone ya maji.

Shamba kubwa la kabichi lililopandwa kwa utaratibu kwa ajili ya kilimo cha viwanda. Mimea imepagwa mwenye mistari mirefu inayonyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa matone unaoashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa.

Shamba kubwa la migomba, migomba hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri, mikungu mingi ya ndizi ambazo bado hazijaiva na zinaning’inia kwenye miti baadhi ya miti inaonekana imara na mingine inaonekana imechoka baada ya kutoa matunda, eneo lote linaonekana linafuatwa vizuri na kuna njia kati ya migomba kwa ajili ya usimamizi na uvunaji wa kupelekwa kiwandani.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wa matone ambapo mirija nyeusi imelazwa chini kando ya mistari ya mimea. Mfumo huu ni fanisi sana kwa sababu unatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya miche.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa wa matone, ambapo mirija meusi imelazwa chini kando ya mistari ya mimea, inapitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya miche ya mimea.

Mandhari ya eneo la wazi lenye nyasi ndefu na vichaka vichache, mbele zaidi kuna eneo bapa lenye miti na mbele zaidi kuna eneo la milima, anga limefunikwa kwa mawingu mengi na kuashiria kunyesha kwa mvua.

Mandhari ya kilimo hasa shamba la chai, mbele kabisa kuna mmea mfupi wa chai uliopangwa kwa safu, zaidi nyuma kuna eneo kubwa la shamba la chai lenye rangi ya kijani njano, ndani yake kuna miti michache iliyotawanyika juu ya hapo kuna msitu mzito wa kijani.

Mandhari nzuri sana ya kuvutia ambapo upande wa kushoto kuna mlima au jabali refu lenye mteremko mkali na miamba mingi. Chini ya jabali hilo kuna bwawa la maji. Kando ya bwawa la maji hilo kuelekea upande wa kulia kuna eneo la kijani kibichi.

Madhari ya wazi ambayo ni mbuga ya wanyama kuna nyasi nyingi za kijani, miti na vichaka. Wanyama kadhaa wanaonekana wakitembea ambao ni twiga wawili na kundi la pundamilia kadhaa.

Mandhari ya mlima katika mstari wa mbele kuna msitu mnene wa kijani kibichi, katikati kuna bonde lenye miti na milima midogo, kwa nyuma kuna mlima wenye theluji na mawingu meupe.

Mandhari ya kupendeza ya milima na mabonde, barabara ya udongo iliyopo katikati, mimea na miti mingi inayoonekana kwenye milima na kwenye pande za barabara. Anga lina mawingu mepesi na jua linaonekana kuangaza.

Mbuzi wengi wamefungwa katika banda la kufugia wamepangwa kwa mstari mrefu, kila mmoja akiwa kwenye sehemu yake kwa kila chakula kuchoka kwenye chombo kirefu kilichowekwa mbele yao hii inaonekana kuwa ni ufugaji wa kisasa

Mbuzi wawili wakiwa karibu wakila majani kutoka kwenye chombo cha kulishia. Wanyama hao wamefungwa ndani ya banda ambalo linaonekana kujengwa kwa mbao. Hii inawakilisha mfumo wa ufugaji wa kisasa wa mbuzi.

Kopo la mbegu za simla sidi zenye jina la "coriander dania" hii inamaanisha kwamba mbegu hizi zinatumiwa kwa ajili ya kilimo cha dania kopo linaonyesha mmea wa "coriander" uliokomaa unaoashiria matokeo yanayotarajiwa baada ya kupanda mbegu hizi.

Chafu yenye safu ndefu za mimea michanga, mimea hii imepandwa kwenye trei maalumu ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza, ikiashiria kuwa ni kilimo cha kisasa na kinachofuata utaratibu.

Miche mingi midogo ya mimea ikiota kwenye kitalu. Miche hii imepandwa kwenye udongo unaofanana na matete madogo ya duara yaliyopangwa kwa safu ndani ya trei nyeusi. Mazingira haya yametengenezwa mahususi kwa ajili ya kuotesha mbegu kabla ya kuzihamisha kwenye bustani.

Daktari wa wanyama ambae ni mwanaume akiwa amembeba mbwa mweupe kwenye meza ya uchunguzi. Daktari amevaa koti jeupe la daktari na kofia nyekundu. Mbwa anaonekana mwenye afya na ulimi wake umetoka nje.

Mbwa akipumzika ndani ya kibanda chake cha mbao. Kibanda hicho kinaonekana kimejengwa vizuri na kimetengenezwa kwa mbao, mbwa huyo anaonekana akitazama moja kwa moja mbele na anaonekana mwenye afya njema. Kuna bakuli la chakula ndani ya kibanda karibu na mbwa.